Kijana huyu anaonekana mwenye furaha, kwa mkono wa kulia ameshika pasipoti na kwa mkono wa kushoto ameshika hati halizotumia kujaza ili kupokea pasipoti.

Huyu ni mfanyakazi wa serikali, anachunguza kadi za wanawake waliotembelea mahala pake pa kazi hili kuwapa majibu au muelekezo kuhusu wanachokihitaji.

Jaji mkuu wa mahakama nchini Kenya bi Martha Koome anahotubia wanahabari mbele ya majengo ya korti akiwa na majaji wengine kando yake.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa mguu. Wanaonekana wenye furaha tele. Wanashangilia bao ambalo mmoja wao amelifunga dhidi ya timu ingine.

Jaji mkuu nchini kenya Bi Martha koome, pamoja na wakili bwana James Orengo wapo katika kongamano la usinduzi wa koti pamoja na wanaharakati wengine.

Wafanyikazi wa serikali katika kitengo cha huduma wametokea kuhudumia wananchi huko mashinani. Watu wametokea kwa nambari kubwa sana ili kupokea usaidizi.

Jaji mkuu wa mahakama nchini Kenya Bi Martha Koome anapokea kiapo chake cha kuanza kazi ya kuduma kama mwenye kiti wa mahakama makuu nchini Kenya.

Hapa ni kwenye ofisi z serikali za huduma, mfanyakazi ametembelewa na viongozi katika wizara hii anafanya kazi kwa kutumia kompyuta.

Rais wa Kenya, Wiliam Ruto, Jaji Mkuu, Martha Koome na Spika wa Bunge la kitaifa wakiwa na nyaraka kutoka Wizara ya Mahakama, wamepigwa picha.

Hapa ni katika ofisi za serikali za huduma. Wafanyikazi hawa wako katika mkutano na viongozi wao anayewaelezea jinsi watakavyoifanya kazi yao ya hiyo siku.

Tenki hili limejengewa mahala pa kuwekwa ili kuwapa wenyeji wa eneo hili maji safi ya kunywa kwa kuwa kuna ukame na maji hayapatikani.

Hapa ni katika ofisi za serikali za huduma, mfanyakazi huyu anaelezea mzee aliyemtembela ofisini mwake jinsi atakavyo fanya.

hapa ni uwanjani ambapo mashindano ya wanariadha yanaendelea. Watu wengi wamekuja kuhudhuria tukio hili na kuwashabikia wanao kimbia

Hawa ninmashambiki wa mpira wa miguu wa timu ya AFC Leopards .Wanashangilia timu yao ili kushinda bao dhidi ya hiyo timu ingine.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Kenya ya raga, wanaonekana wenye furaha tele. Wanashabikia timu yao kushinda dhidi ya hiyo timu ingine ili kupata ushindi

Jaji mkuu nchiini Kenya Bi. Martha Koome ana pokea nyaraka kutoka kwake kiongozi mmoja akiwa ame zingiriwa na viongozi wengine wa bunge hapa nchini.

Hapa ni katika Ofisi za serikali za Huduma, ambapo ametembelewa na kiongozi mmoja ili kuangalia vile ambavyo wanavyoendeleza kazi zao za kila siku Ofisini mwao.

Wasichana hawa wanne ni mashabiki zuku wa timu ya mpira ya Gor Mahia nchini Kenya. Wanaelekea kushabikia timu yao inayocheza.

Timu ya Ulinzi Star's imempokea mchezaji mgeni kwa jina ya Lasilvani anayevaa gwanda nambari ishirini amepokelewa na uongozi wa timu hii.

Hawa ni wafanyikazi katika kitengo cha huduma. Wametembelewa na viongozi wao mahali pao pa kazi kuangalia wanavyofanya kazi yao.

Hapa ni katika ofisi za serikali za huduma. Mhudumu huyu anawasilisha hati ya usajili kwa mtu aliyekuwa amewatembelea ili kupata usaidizi.

Hapa ni uwanjani ambapo mashambiki wamejitokeza kwa nambari kubwa kushambikia timu yao ya Kenya. Wanaonekana wenye furaha kuishambikia timu yao ili kupata ushindi.

Wanariadha hawa watatu wa kiume ni wa kutoka nchini Kenya. Wanafurahi baada ya kushiriki katika mashindano hayo na kuwakilisha nchi yao ya Kenya.

Waanariadha hawa watatu wa kiume ni wa kutoka nchini Kenya. Ni baada ya kushiriki katika riadha za kukimbia kuwakilisha nchi yao.

Hawa ni wanachama wa kundi ya kisiasa la PNU wamejumuika kuonyesha umoja, waloyo nao kea chama yao.

Timu hii ya mpira inaelekea kando wa uwanja kusherehekea na mashambiki waliokuwa wamejitokeza kushangilia timu hii. Wachezaji wanawapongeza mashambiki kwa kujitokeza kwa nambari mingi.

Mwanadada hiyu ni shabiki sugu wa timu ya mpira ya, bandari FC.Yuko uwanjani kuishabikia timu yake ili kupata ushindi. Amebeba bango linalo jina, bandari FC.

Huyu ni jaji mkuu wa mahakama nchini Kenya Bi. Martha Koome. Anawahutubia majaji wengine waliokuwa wamehudhuria ibada aliyokuwa anaiongoza kama mkuu wa mahakama nchini Kenya.

Hawa ni wafanyakazi wa serikali katika kitengo cha huduma, wanawahudumia wananchi ambao wamejitokeza kwa nambari kubwa kupokea usaidizi na mambo ya serikali.

Hawa ni waandamanaji waliokuwa wanamuunga mkono kiongozi wa chama cha ODM Raila Omolo Odinga wakiwa na mdogo wake wa mkuu wa chama cha Waipa Kalonzo Musyoka katika uchaguzi wa 2017 nchini Kenya.

Hawa ni mashambiki waliojitokeza uwanjani kushambikia timu yao ya Kenya. Wanaonekana wenye furaha kwa kuunga mkono timu yao ili kupata ushindi dhidi ya hio timu ingine.

Mwanadada huyu ni shabiki sugu wa timu ya mpira wa mguu ya Bandari FC. Yupo uwanjani kushangilia timu yake wakati inapocheza.